Hawa ni mashabiki wa timu ya Tusker. Pengine wako kwenye uwanja wakishangilia timu yao wakichuana na timu nyingine.

Hiki ni kituo cha kupata huduma ambayo nakisia kwamba ni benki ama huduma yoyote ya serikali, watu wamekaa wakingojea foleni kuhudumiwa.